Penye mazingira yenye maji mengi ya rangi ya samawati, ipo feri moja kubwa, ndani yake ikiwa ni magari na wanadamu. Ina madirisha mengi kwenye ubavu.

Kwenye mazingira ya bahari ikiwa ni masaa ya asubuhi jua likichomoza. Mawimbi yanapiga kwenye bahari na kutengeneza povu mbele.

Kwenye mazingira ya bahari maji yanaonekana kwa mbali na ufuoni ni takataka zinazoletwa na maji hayo. Mtu mmoja akiwa amevalia kofia na tishati ya rangi ya samawati yuko ufuoni.

Kwenye anga mawingu meupe yametanda huku kwenye bahari kuna chombo cha usafiri kinachoitwa feri ubavuni kimepakwa rangi ya samawati, kinatumiwa kusafirisha watu.

Kwenye mazingira ya bahari, kando ya ufuo, ipo nyumba iliyoekezwa paa la makuti na mti unaonekana kama nguzo ulioezekwa ndani ya mchanga.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji yaliyoshinikiza rangi ya samawati kando yake kukiwa ni nyumba nzuri nyeupe juu yake kukiwa na kitanda na minazi miwili mirefu inajitokeza.

Kwenye mazingira yaliyo na rangi ya kijani kibichi, yapo mataa ya rangi nyeupe kando ya barabara, na mnazi. Mbele yake ikiwa ni nyumba iliyo na paa la rangi ya zambarau na ukuta mweupe.

Kitabu kimewekwa kwenye mahali peupe, pia kiko na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi yanayosomeka, Human Resource Policies and Procedures Manual. Pia kuna maandishi, The Judiciary.

Kwenye mazingira ya bahari ikiwa ni masaa ya adhuhuri kwenye maji yapo maboti mawili na ufuoni ni mchanga uliokanyagwa na watu.

Miti ya minazi ipo ikiwa imeshinikiza majani ya rangi ya kijani, alafu juu ya nyumba iliyojengwa kwa paa la makuti lipo kunguru leusi.

Kwenye mazingira ya mto, ufuoni wapo watalii watatu, wawili wakiwa wamebeba mizigo nyuma ya migongo yao na mwafrika mmoja amemuinua mtoto wa mgeni.

Kwenye jumba zuri lililopakwa rangi nyeupe na rangi ya damu ya mzee yapo maandishi ukutani kama Jesus miracle city. Kwenye maegesho yapo magari mawili.

Kwenye nyumba, juu ya meza yenye mviringo, kipo chakula kilichoandaliwa ndani ya hotpot na masahani mawili ya rangi nyeupe yakiwa yamewekwa vijiko juu yake.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati mikono mifupi, tena ya rangi nyeupe, amesimama mbele ya msikiti uliopangwa vizuri. Huku mawingu kwenye anga yaliyo rangi nyeupe yaonekana kwenye.

Kwenye mazingira ya kijani kibichi, upo ukuta uliojengwa kutumia miti na miti inaonekana iliyo na rangi ya kijani, minazi pia upo na nyumba kando yake iliyo na paa ya rangi ya zambarau.

Kwenye uwanja wenye nyasi za rangi ya kijani kibichi, zipo timu mbili zinazocheza mpira wa kandanda na ukumbini wapo watu wengi wanawatazama.

Kwenye ukumbi wapo watu, waliosimama na wengine wamekaa. Baadhi yao wameshikilia bendera, na kuzinyoosha juu. Ziko na maandishi kama, Bandari Fans.

Kwenye darasa wapo wanafunzi wengi, ikiwemo msichana mmoja aliye mbele ya meza iliyobeba tarakilishi ya rangi nyeusi, na mama mmoja yupo kando yake.

Kwenye mazingira ya bahari, lipo jiwe moja kubwa lililo na mabango ambayo mawe yake yamechongwachongwa na mchanga wa baharini huku kwa wingi.

Kwenye jumba kubwa lililojengwa kutumia vyuma, chini yake ni viti vilivyopangwa kwenye msitari maandhari haya ni ya kupendeza na ni ya kuabudia.

Kwenye uwanja ulio na mawe madogo madogo. Wapo watu watatu wanoatembea, wawili wakiwa ni watalii waliovalia mikoba yao, wanaelekea kwenye ndege iliona rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari, kwa mbali ni mji ulio nyumba za maghorofa nyingi kwenye maji inaelea feri iliyobeba watu ndani yake kwa ajili ya kuwavukisha.

Minazi miwili mirefu inaonekana ikiwa na matawi ya rangi ya kijani na kando yake ni nyumba iliyojengwa kuekezwa paa la makuti.

Angani mawingu meupe na meusi yanaonekana kwa mbali huku miti ya minazi iliyo mirefu imesimama mbele ya jumba kubwa lililopakwa rangi nyeupe. Kwenye jiwe kuna nyasi zinazotembea juu yake.

Kwenye afisi wapo wadada wawili. Mmoja akiwa amevalia mavazi meusi, mwingine mweupe. Aliyekaa mbele ya tarakilishi mwingine juu ya meza.

Kwenye anga iliyo rangi ya samawati, mawingu meupe kwa mbali na ni madogo. Huku kwenye maji ya bahari, vyombo vya usafiri vinavyoitwa feri, vikiwa vimebeba watu na magari kuwavukisha.

Kwenye uwanja wapo wachezaji wa timu mbili tofauti wa netiboli na watatu wao wameruka juu kupambania mpira.

Ndani ya kanisa lililojengwa na vyuma, zipo spika juu ya paa na mhubiri amesimama anahutubia watu waliokaa kwenye viti za rangi ya zambarau. Wamevalia sare za rangi nyeupe, na juu ya ukuta ipo televisheni.

Kwenye jumba la kuabudia lililojengwa na marembo juu ya dari wapo wanaume waliokaa na waliosimama wakiwa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe yaitwayo kanzu na vichwani mwao wako na kofia za walai .

Kwenye sakafu iliyojengwa na magalana ni kunguru aliyesimama kuangalia upande wa kushoto, mbele yake ikiwa ni maji mengi ya rangi ya samawati na mbele ni viti vitano vya rangi ya samawati, taa la rangi nyeupe linaonekana.

Kwenye mazingira ya bahari, mchanga mzuri unaonekana huku takataka nyeusi zikiwa zimetapakaa kote. Nyumba zilizojengwa na kuzimiwa na makuti huku viti vya plastiki vikionekana kwa mbali.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni upo mchanga mwingi, boti likiwa limelazwa limeandikwa, Fawazi Stampet na mbele yake ikiwa ni kibao kilichoandikwa maneno yafuatayo, Diamond Leisure Beach and Golf Resort.

Wakati wa mchana, mwanaume aliyevalia shati nyeupe, huku akiwa kwenye mkono wake ameshikia ndoo, anaonekana kutembea mbele yake kukiwa na watu wengine. Pia juu kumepita waya za umeme.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni uko mchanga mwingi na mbele yake ni vibanda kwa modeli ya mwavuli vilivyo jengwa na paa la makuti nyuma yake ikiwa ni minazi mirefu.

Hii ni barabara ipo tuktuk ya rangi ya njano ndani ikiwa dereva na kando yake ni nyasi na miti zilizo na rangi ya kijani kibichi.

Kwenye hospitali vipo vyumba vilivyo na milango ya vioo na maandishi juu yake kama Doctor S Sing wart, na watu wapo wanatangamana na madaktari.

Kwenye meza vipo vitumbua vya aina mbalimbali ikiwemo mahamri, kaimati, viazi karanga, sambusa na mwanaume mmoja ameinama huku akiwa ameshikilia bahasha mkononi mwake.

Mbele ya afisi iliyojengwa kutumia mabati, wapo watu wamekaa wakiwa wanaandika kwenye makaratasi meupe juu ya meza na msichana amesimama aliyesonga nywele za samawati akiangalia mbele.

Kwenye kusanyiko la watu wengi, wanaume kwa wanawake, yupo msichana aliyeshikilia kitambara kilichoandikwa Gor Mahia na mwanaume aliyevalia kofia akiwa ameshikilia taa inayowaka moto.

Kwenye barabara ipo tukutuku na mkono wa dereva unaonekana. Kioo upande wa kushoto na upande wa kulia ni mti mkubwa wenye majani ya rangi ya kijani na kibao chini yake.

Kwenye jengo lililo na pillar kubwa, chini yake ni ngazi. Ambapo watu watatu wamesimama mbele yake, wakiwa wamevalia mavazi ya kisheria na mikononi wameshikilia barakoa.

Kwenye barabara lipo gari lenye miguu mingi lililobeba Caterpillar yenye rangi ya njano inayo maandishi kama yafuatavyo, 3300 CAT ikiwa imejitokeza mara mbili.

Kwenye mazingira ya baharini, watu watatu wakiwa wanaonekana kwa umbali zaidi, huku mawingu meupe madogo yakiwa yametanda kwenye anga. Maji ya baharini yanaonekana huku kwenye mchanga takataka nyeusi zikiwa zimeenea.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni upo mchanga uliotandazwa vizuri na mbele yake ikiwa ni vibanda viwili vilivyo jengwa kutumia paa la makuti, na yapo maneno kwenye miti meupe kama ifuatavyo, Mukoko Sunset.

Kwenye mazingira ya baharini, yenye iliyozungukwa na miti inayoonekana kwa mbali ikiwa katika rangi ya kijani kibichi, huku vyombo vya usafiri vinavyoitwa feri vikiwa vimesimama. Viko na madirisha mengi pia zimepakwa rangi ya samawati.

Lori ndefu ilio na matairi meusi imepakwa rangi nyeupe na nyuma ikiwa mlango umefunguliwa. Ndani yake yupo mtu aliyevalia kiakisi.

Kwenye chumba kilichoekwa pazia za rangi tofauti, wapo watu wanne akiwemo mwanamke aliyemnono wamekaa kwenye viti wawili wakiwa wanaandika kwenye madaftari.

Ipo barabara ya lami, na kando yake ni magorofa mawili. Moja likiwa limeandikwa, Old Town Boutique juu ya madirisha. Juu angani kumesawiri samawati, chini kidogo zipo nyaya za stima

Kwenye mazingira ya bahari zipo feri tatu zinazoenea juu ya maji, ziko na madirisha mengi na juu angani mawingu meupe.

Jiwe kubwa na jeusi ambalo nyasi zimemea juu yake zenye rangi ya kijani. Mtu mmoja anaonekana kwa mbali huku takataka nyeusi zikiwa zimetapakaa kwenye mchanga. Pia kuna nyumba zilizojengwa na makuti, minazi.

Kwenye kibarabara kilichojengwa na magalana kando yake ni kinyumba kidogo kilicho na ukuta uliopakwa rangi nyeupe juu ikiwa ni paa la makuti nyuma yake ipo minazi.

Wakati wa mchana kwenye mazingira ya bahari huku takataka nyeusi zikiwa zimetapakaa kwenye mchanga huu. Miti iliyojengwa pamoja kando yake kukiwa na miti iliyosheheni rangi ya kijani na nyumba ya makuti.

Kwenye ufuo wa bahari zipo nyasi zilizotanda rangi ya kijani na nyumba mbili zikiwa zimeekwa paa la makuti na ukuta uliojengwa kutumia mathanza ya mnazi.

Mtu yupo nyuma ya maua na mbele yake ni maji mengi yaliyo na rangi ya samawati, na upande wa pili ufuoni upo mchanga na nyumba zilizojengwa za kupendeza

Katika dhehebu la kihindi, ipo michongo iliyochorwa kwenye madhabahu na mtu akiwa amekaa katikati. Mbele yake ni kiti cha rangi nyeupe.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya, anayeitwa Martha Koome, akiwa amevalia mavazi ya rangi nyeusi na miwani kwenye uso wake, ameshikilia karatasi kwenye mkono wake.

Mheshimiwa Raila Odinga, akiwa ameinama na kukusanya viganja vyake, huku mwanamke mmoja aliyekaa kwenye kiti, anatumia tarakalishi, na mwanaume amesimama akiwa anatazama. Camera imewekwa juu ya meza.

Kundi la watu wakiwemo wanaume kwa wanawake wamevalia mavazi ya rangi nyeupe, wanainua mikono juu huku wakionekana wakiwa na furaha. Kutani kuna picha na maandishi yanayosomeka Mombasa.

Kwenye mandhari ya bahari, maji yapo mengi, na watu wanaogelea wakitangamana. Mawimbi yanapiga na kutengeneza mapovu mbele. Juu ipo parachuti ya rangi ya kijani.

Kwenye mazingira ya bahari. Kando kabisa ni nyumba zilizojengwa na ndani ya maji kunaelea meli kubwa iliyo na rangi ya samawati na mbarau imebeba containa nyingi.

Kwenye jengo la kanisa lililo jengwa na ukuta wa matofali, juu likiwa ni paa la mabati, mataa yanawaka chini yake ni watu wanaume kwa wanawake wanaoabudu.

Kwenye mazingira ya baharini, viombo vya usafiri vinavyo itwaferi mbili zimesimama kwenye maji vimepakwa rangi ya samawati kwenye ubavu na nyeupe. Viko na madirisha mengi vimezungukwa na miti.

Kwenye jalada upo mchongo wa sanamu na maandishi kama yafuatayo 'Judicial Services Commission, Internship and Attachment Policy for the Judiciary, May 23rd 2023'.

Kwenye mazingira ya bahari, mawingu yametanda kwenye anga yaliyo katika rangi nyeupe na nyeusi huku kundi la watu waliovalia mavazi tofauti wakiwa wamesimama kwenye dau wengine wakiwa ndani.

Kwenye chumba kipo kitabu mithili ya biblia na vikombe juu ukutani ni mtu aliyechorwa na maandishi yake kama ifuatavyo, Dr Krapft, The Author.

Kwenye mazingira ya baharini. Maboti mengi yakiwa yaonekana kwa mbali yakiwa kwenye maji ya baharini, huku kundi la watu wakiwa wameshikia ngamia wanatembea kwenye mchanga.

Kwenye sakafu iliyopangwa vizuri na kusafishwa, kwenye ukuta kunazo runinga nyingi, moja yao ikiwa imefunguliwa. Pia kwenye ukuta kuna fridge mbili, moja ikiwa ndogo mengine kubwa.

Kwenye barabara kando kukiwa na manyumba marefu maghorofa kunao watu waliovalia kanzu za rangi nyeupe wakubwa kwa wadogo na vichwani vyao wengi wakiwa wamevalia kofia za walai.

Kwenye mazingira ya bahari upo mchanga na mbele yake ikiwa ni minazi na vibanda vilivyojengwa kwa dizaini ya mwavuli juu yake vikiwa na paa la makuti na mbele zaidi ikiwa ni nyumba kubwa.

Kwenye jengo la kanisa mlango umefunguliwa pande moja na kunaye mtu aliyevalia tisheti ya rangi nyekundu. Juu yake kukiwa na maandishi kwenye ukuta, Muyeye Catholic Church.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni wapo watu wawili wanatembea, na ikiwemo ngamia watatu. Wawili wakiwa wamebeba watalii na mwanamume mmoja mbele ameshikilia kamba akiwavuta.

Watu wachache walioketi kwenye viti vilivyotengenezwa na mbao huku kukiwa kuna paa la makuti juu yao. Mbele yao kuna bahari inaonekana kwa mbali, miti ya minazi ikiwa imezunguka maeneo hayo.

Kwenye mazingira ya bahari yupo mtu mmoja amesimama amevalia tisheti nyeupe ya Barclays. Kichwani ako na kofia ya walahi, mchanga upo ufuoni na boti limeegeshwa. Minazi ipo mingi.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi, boti likiwa limeelea juu yake. Mbele ni mawimbi yanayopiga kwa nguvu yakitoa povu.

Mbele ya jengo la kanisa lililojengwa na ukuta wa matope, juu paa la mabati limeandikwa, Grace Pefa Church Victory. Wapo wanaume wawili waliosimama.

Kwenye anga iliyotanda rangi ya samawati. Kwenye maji ya baharini kuna boti lililobeba watu waliosimama huku wengine wakiwa wameketi. Kwenye maji, kuna mwanamke mmoja aliyevua mavazi, huku akiongelea.

Gari ndefu iliyobeba mzigo mzito. Nyuma imeandikwa, Danger, Wide Load. Imefuatwa na gari ambayo imeandikwa, Caution, Extra Long Trailer.

Upo ukuta uliojengwa na mikoko iliyopakwa rangi nyeupe. Kando yake ikiwa ni miti yenye kijani kibichi, ikiwemo minazi. Na nyumba imejengwa na kuwekwa paa la makuti.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji mengi na kando likiwa ni jiwe kubwa, juu yake limemea miti iliyo na rangi ya kijani.

Kwenye msikiti wapo watu wengi walio ni wanaume wamevalia kanzu baadhi yao na vichwani mwao wakiwa na kofia za walahi.

Mbele ya ufuo wa bahari upo mnazi na nyumba iliyojengwa kutumia matofali. Imepakwa rangi nyeupe na miti ipo nyuma yake yenye kijanikibichi.

Kwenye kikundi cha wachezaji walio inua kombe. Wote wamevalia sare za kufanana ikiwemo tisheti za rangi nyeupe na kaptura za samawati.

Kwenye maji uliojaa maghorofa na vimo tofauti, juu yake anga iliyotanda mawingu mengi yakiwa ya rangi ya kijivu.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji yaliyo na rangi ya samawati, maboti mawili yamejitokea na ufuoni zipo takataka zilizoletwa na maji na mchanga mwingi.

Kwenye mazingira ya baharini. Maji yaliyo katika rangi ya samawati, huku maboti mengi yakionekana ndani yake. Kuna watu wamesimama kwenye mchanga mweupe huku takataka nyeusi zikiwa zimeenea kila mahali.

Kwenye mazingira ya baharini mwanamume mmoja akiwa anatembea kwenye mchanga ambao takataka nyeusi zimeonekana juu yake huku kando yake kukiwa na miti iliyosheeni rangi ya kijani yanaonekana kwa mbali pia maji ni masafi.

Angani iliyotanda rangi ya samawati huku mawingu meupe na meusi, yakiwa yanaonekana kwa mbali. Mbele ya msikiti mkubwa uliojengwa na kupakwa rangi nyeupe, kumesimama watu wa dini ya islamu waliovalia mavazi ya kanzu ya rangi tofauti.

Kwenye barabara iko tuktuk ya rangi ya manjano ndani yake ni dereva aliyevalia kanzu ya rangi nyeupe mkononi amekunja pesa kwenye kidole anaangalia upande wa nje.

Kwenye barabara zipo tukutuku mbili, moja ikiwa na rangi ya samawati, nyingine ya njano iliyoandikwa mbele ya kioo maneno yafuatayo, Adidas Babylon. Na kando yake ikiwa ni ghorofa moja kubwa ndefu.

Mawingu meupe yametanda kwenye anga iliyo rangi ya samawati huku magari mengi yakiwa yamesimama na watu wakiwa wanafanya biashara zao mbele ya jumba lililoandikwa, Pharmaceuticals, iliyopakwa rangi ya kijani.

Wakati wa mchana, ambapo angani iliyosheheni rangi ya samawati, huku mawingu meupe yakiwa yametanda. Mti mmoja wenye rangi ya kijani ukiwa umesimama kando ya barabara, huku magari mengi na pikipiki zikiwa zimesimama.

Kwenye barabara yapo malori mengi marefu yakiwa yamebeba container iliyoko karibu zaidi inarangi ya samawati na juu ikiwa imebeba container ya rangi nyeupe maandishi nikama yafuatavyo chini yake the cargo .

Kwenye msikiti mkubwa ambao umejengwa na kupakwa rangi nyeupe kwenye kuta yake kuna saa huku viyoyozi vikiwa juu, watu waliovalia kanzu ya rangi ya samawati na nyeupe na walahi juu yao wameketi kwenye ukumbi.

Soko kuu lililojengwa kwa mjengo wa maridadi. Chini yake ni magari yaliyoegeshwa na watu wakiwa wana mapito yao. Mwingine ametoka kwenye soko kupitia mlangoni.

Wanawake wawili waliovalia mazurungi meusi mmoja wao amekunja mikono mbele yake akiangalia upande wa kushoto na amevalia hijabu kichwani.

Kwenye mazingira ya baharini, miti ya kijani kibichi ikiwa imezunguka maeneo haya. Maghorofa mambili yanaonekana kwa mbali huku vyombo vya usafiri vinavyoitwa feri vikiwa vimesimama tayari kuwavukisha watu.

Kwenye duka ambapo bidhaa nyingi zinauzwa ikiwemo viatu. Mwanamke mmoja aliyevalia shati ya mikono mifupi yenye rangi nyeupe amesimama huku mkono wake ukiwa umeshikilia.

Kwenye mkusanyiko wa watu wengi waliokaa kwenye mkeka yapo mahema na wamevalia kanzu nyingi zikiwa nyeupe, vichwani mwao wakiwa na kofia za walai.

Kwenye mazingira ya baharini, angani iliyo rangi ya samawati na mawingu meupe yakiwa yametanda, maji yametulia huku madau makubwa yakiwa yamesimama kando yake.

Kwenye jumba la ghorofa la rangi nyeupe chini yake ni watalii ambao wengi wamevalia makofia na pia zipo kofia zinazouzwa.

Mawingu meupe yametanda kwenye anga iliyorangi ya samawati huku gari moja ikiwa imesimama mbele ya msikiti uliopakwa rangi nyeupe pia kuna miti mirefu ilyozunguka mjengo huu.

Kwenye mazingira ya baharini, kwenye anga kuna mawingu mieupe huku kwenye mchanga wa bahari kukiwa na takataka nyeusi zilizotapakaa kila mahali. Kando yake kuna nyumba zilizojengwa kutumia paa za makuti.

Kwenye anga mawingu meupe yanaonekana kwa mbali huku nyaya za umeme zikiwa zimepita juu ya bustani kubwa nzuri inayopendeza kukiwa na ndege nyeupe yenye maandishi, Tecno, gari moja ikiwa kwenye barabara.

Kwenye uwanja ipo ndege iliyoandikwa, Kenya Airways kando yake, ikiwa ni wanaume waliovalia kiakisi za rangi ya manjano wanaonekana kuwa kwenye vikundi na wana majadiliano.

Bango lilionyesha watu waliojifunika nyuso zao huku wakiwa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe. Pia kuna maandishi yanayosomeka, Rolls Out, Entrance Exams Forms, Register Your Child.

Kwenye chumba wapo wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia sare za kufanana, na kwenye meza ni tarakilishi wanazozitumia. Viti vyeusi vinaonekana.

Watalii kwa Waafrika wanatembea wakiwa wamebeba mikoba yao mbele ya jumba lililoandikwa Manda Resort na kipo kibango kilicho na maelekezo kama karibu au tamu.

Kwenye mazingira ya baharini, nyasi zilizochanganya rangi ya kijani zikiwa zimesambaa kwenye mchanga wa bahari, juu ya kuna takataka nyeusi, miti ya minazi iliyo mirefu inaonekana kwa mbali pamoja na nyumba ya makuti.

Hekalu kubwa lililojengwa na kupakwa rangi nzuri. Pia liko na mapambo mazuri yanayovutia, huku mbele yake kukiwa kuna mti uliosheheni rangi ya kijani kibichi. Pia kwenye mlango mkuu kuna watu wamesimama.

Kwenye chumba, wapo watu wawili, mmoja akiwa amevalia koti la rangi nyeupe na saa mkononi. Akona miwani, ameshika kidole gumba cha mwenzake wa kutia muhuri.

Vyombo viwili vya usafiri wa majini vikiwa vimesimama katikati ya maji tayari kuwabeba watu na magari kuwavukisha ng'ambo moja hadi ingine ikiwa vimepakwa rangi ya samawati na nyeupe.

Miti ya mchana, mawingu meupe yanatanda kwenye anga rangi ya samawati, huku kwenye chumba kubwa la kifahari kukiwa na miti iliyo sheheni rangi ya kijani, mbele yake kukiwa na balari pamoja na dau.

Kwenye barabara ipo tuktuk ya rangi ya njano, kando yake ni watu wawili waliokaa na mmoja akiwa ako na tumbo amesimama mbele ya mlango ya nyumba kubwa.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi na kando yake ikiwa ni uchafu ulioletwa ufuoni. Ipo nyumba iliyojengwa kwa kutumia paa la makuti.

Kwenye mazingira mchanga wa bahari ulio msafi na mweupe unaonekana huku dau lililo katika rangi ya samawati, msitu wa kijani kibichi limezingira jiwe jeusi pia kuna maandishi.

Kwenye jumba la rangi ya njano, vipo madirisha yaliyojengwa kwa kutumia vioo na karatasi limebandikwa likiwa na maelezo kama hivo, Admission Open Soon. Arabic and Islamic courses.

Kwenye barabara, lipo gari na mengine mbele yakiwa yanafuata. Juu angani ni rangi ya samawati na mawingu meupe.

Kwenye chumba cha biashara ya kiserikali, wamo wanaume kwa wanawake waliovalia sare za kufanana. Mmoja akiwa amekaa amevalia hijabu anaonekana kutumia tarakilishi.

Kwenye mazingira ya mchana, kundi la watu limekusanyika wakiwa wamevalia mavazi tofauti yenye rangi tofauti. Wamesimama mbele ya mwanamke mmoja aliyefunika uso wake kwa barakoa.

Kwenye mazingira ya bahari. Ufuoni, yupo mtu mmoja na kando yake ikiwa ni mchanga mwingi uliojawa na uchafu ulioletwa na maji yale. Minazi inaonekana mwisho wa ufuo.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji mengi na feri zimejitokeza ndani yake zimebeba watu ubavuni zikiwa na madirisha mengi. Juu angani mawingu ni machache.

Kwenye afisi ya kiserikali yupo mwanadada mmoja aliyesimama mbele ya meza juu ukutani kukiwa na picha ya raisi. Yapo maandishi kwenye ukuta kama yafuatayo, Kuendeleza Huduma Bora.

Kwenye kidimbwi chenye maji ya samawati kiitwacho pooli mbele yake vipo viti vitano vilivyo na rangi ya samawati na nyumba kubwa iliyo jengwa kwa ukuta wa matofali juu yake iko na paa ya maba ya makuti.

Kwenye uwanja ulio na kivuli cha miti, ipo meza iliyotengenezwa na mbao na vyuma. Wapo wahudumu waliovalia mavazi ya kupendeza, wanahudumia wananchi.

Kwenye uwanja wapo wasichana wanne watatu wakiwa wameruka juu ya neti kupambania mpira na nyuma kabisa kwenye ukumbi wanaonekana watu wengi wanawatazama.

Kwenye ukumbi ipo halaiki ya watu na mtumishi wa Mungu, Pastor Ezekiel akiwa amevalia mavazi meupe, ameinua mkono anawahubiria.

Kwenye ofisi ya kiserikali wapo wafanyikazi walio na sare za kufanana, wawili wakiwa wamekaa kwenye viti wanatumia tarakilishi na askari ameinama na kuwaangalia.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi na maboti mawili yanaelea juu yake. Angani ni mawingu meupe, ufuoni uko mchanga na takataka kadhaa.

Ni ndani ya ndege. Mko na viti vya maridadi vilivyopanguzwa vizuri viko na rangi ya zambarau. Zipo vioo kwenye madirisha.

Mazingira yanayovutia na kupendeza, huku sakafu iliyojengwa kutumia magalana. Kuna nyasi zilizosheheni rangi ya kijani, kando yake kuna paa la makuti. Huku miti minazi ikionekana kwa mbali.

Kwenye anga iliyotanda rangi ya samawati, mawingu meupe yanaonekana huku kwenye mji uliojaa nyumba nzuri na za kuvutia zikiwemo za maghorofa na ingine ambayo si maghorofa.

Kwenye halaiki ya watu walioinua mikono yao na kuvifungua vinywa, wapo wanashangilia ushindi wa Kenya wakiwa wameinua bendera juu, zikiwa na rangi nne kama nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Kwenye mandhari ya bahari, yapo maji yaliyo na rangi ya samawati na watu wanaogelea na maboti yakiwa juu yake. Ufuoni ni watu wawili wanaotembea kuelekea upande wa kulia na viti viwili vimeekezwa pamoja.

Kwenye jumba kuu lililozeeka zipo ngazi na mlango uefunguliwa upande mmoja ukiwepo na mtu amesimama na lipo na maandishi kama yafuatayo, Lami Fort.

Kwenye jalada upo mchoro wa wanafunzi wakiwa na mwalimu, askari na maandishi yaliyosema, Nairobi International Trade Fair.

Vipo viti vilivyopangwa kwenye pande mbili za ukuta katikati ikiwa ni barabara inayoelekea, mbele juu kukiwa kumebandikwa kibao kinachosema, Karibu Hamu Tamu na zaidi wapo watu waliotangamana.

Wapo wanaume wawili, mmoja akiwa ni mchezaji na anapokezwa shati iliyo na maandishi kama ifuatavyo; R Sylvaine, jezi namba 20. Na nyuma yake ikiwa ni ukuta umechorwa Ulinzi Stars.

Kwenye uwanja uliojengwa na cabros , wapo wanaume kwa wanawake waliovalia sare tofauti. Wanacheza nyimbo za kitamaduni.

Kwenye kioo, ndege kubwa iliyopakwa rangi nyeupe, iko na madirisha mengi na mbawa mbili huku mwanaume mmoja akiwa amesimama. Pia imeandikwa, Jambojet.com, magari mawili yamesimama mbele yake.

Kwenye mazingira ya baharini ambapo mawingu ni meusi na meupe yanaonekana kwa mbali huku mchanga ukiwa ni msafi, hakuna taka juu yake. Kwenye maji dau moja linaonekana kwa mbali huku mawimbi yakiwa kidogo.

Kupitia kioo, mbele yake ni watu wengi waliosimama na wengine kukaa. Wameshikilia mifuko baadhi yao na magunia yakiwa yamekalishwa chini.

Kwenye mazingira ya bahari upo mchanga na nguzo iliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Vipo viti vya mbao na kando yake ni miti iliyo na rangi ya kijani.

Kwenye chumba cha utangazaji yupo mwanaume mmoja aliyevalia vizuri na kando yake ikiwa ni mkalimani wake na yupo pamoja na tarakilishi, ni Runinga ya Citizen.

Mazingira ya baharini. Maji yanaonekana yakiwa yametulia huku kukiwa na maboti mawili juu yake yanaonekana kwa mbali. Mwanamume mmoja akiwa anatembea kwenye mchanga ambao una takataka ni nyeusi juu yake.

Lipo kusanyiko la waumini wa dini ya kiislamu waliokaa kwenye mkeka, wengi ni wanaume na wapo watoto wadogo, wamevalia kanzu na vichwani mwao baadhi yao wako na walahi.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia kwenye kichwa chake ameketi kwenye kiti cha plastiki huwa akiwa ameshikilia kitu cheusi kwenye mkono wake. Nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa huku miti mirefu iliyosheheni rangi ya kijani imemzunguka.

Watu wengi wako kwenye soko. Huku wakiwa wamevalia mavazi rangi tofauti, wengine nimevalia kanzu na walai juu ya vichwa vyao. Wakiwa wanachuna ngozi kutoka kwa mnyama.

Kwenye barabara, tukutuku moja iliyokatika rangi nyeusi inasimama kando huku miti iliyosheni rangi ya kijani ikiwa imefunika maeneo hayo. Magari mawili yanaonekana kwa mbali.

Kwenye mazingira ya baharini mchanga uliosatishwa na kutandazwa vizuri unavutia na kupendeza macho huku nyumba zilizowekwa paa ya makuti, kuna viti vilivyopangwa mahali hapa na godoro iliyo rangi ya samawati.

Matatu iliyochorwa msichana nyuma, ikiwa na maandishi kama ifuatavyo, "Kesi Baadae". Mbele yake ni watu waliokaa kwenye mchanga, na mbele kabisa ni bahari, maji yamekauka.

Kwenye mji mkubwa zipo nyumba nyingi, 𝑖kiwemo maghorofa marefu. Juu angani imesawiri rangi ya samawati na mawingu meupe. Chini barabarani zipo tukutuku na magari yanayosafiri na kando kwenye maegesho pia yapo.

Kwenye mazingira ya baharini, kuna vyombo vikubwa vinayoitwa feri ambavyo vina madirisha mengi kwenye ubavu vikiwa vimepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Vimesimama huku vikiwa vimebeba magari na watu.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji yenye kupiga mawimbi na ufuoni zipo takataka zilizoletwa na maji yale. Juu angani kuko kweupe.

Kwenye barabara iliyojengwa na magalana, kando yake ni nyasi zilizo na rangi ya kijani. Minazi mirefu ipo kando ya njia hii na mataa yaliyo na rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya baharini, mawingu madogo na meupe yakiwa yaonekana kwa mbali kwenye anga. Huku watu wawili wanaotembea kwa mchanga wa bahari ulio msafi wanaonekana kwa mbali. Mawimbi kidogo kwenye maji meupe.

Katika mazingira ya bahari ufuoni upo uchafu ulioletwa na maji, mbele yake ipo minazi na vibanda vilivyojengwa na kuwekezwa paa la makuti.

Kwenye uwanja ulio na nyasi za kijani kibichi, ipo minazi na njia zilizojengwa na maghalana. Mbele yake ikiwa ni nyumba zilizo na paa la makuti na kuta zilizojengwa kwa rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari, yamo maji mengi. Na ufuoni akiwa ni mwanamume aliyesimama na kushikilia bakora. Amevaa kitamaduni na ushanga shingoni, ni tamaduni ya Kimasai.

Wapo watalii kwa Waafrika wanaotembea kuelekea kwa jumba zuri lililopigwa rangi nyeupe na lina maandishi kama yafuatayo Malindi Karibu Malindi.

Msikiti mkubwa uliojengwa unapambwa vizuri, unavutia na kupendezesha macho huku ukiwa na madirisha makubwa na mlangoni pake kukiwa kumesimama, mtu aliyevalia mavazi meusi.

Anga iliyotanda rangi ya samawati huku mawingu meupe yakiwa yaonekana kwa mbali, jumba kubwa la kifahari lililojengwa kuna taa zinawaka ndani yake inavutia na kupendeza huku sanamu mbili zikiwa zimesimama mbele yake.

Kwenye ufuo wa bahari, mawingu meupe yaliyotanda kwenye anga kwa mbali. Huku mwanaume mmoja aliyevaa shati ya samawati na kofia kwenye kichwa chake. Mawimbi yalio mengi pia yapo kwenye maji.

Mawingu meupe na meusi yametanda kwenye anga huku mawimbi yakionekana kwenye maji ya bahari yaliyomasafi na yanavutia, dau Moja likionekana kwa umbali.

Kwenye afisi ipo kabati iliyobeba vitabu na mafaili, mtoto amekaa juu ya kiti na watu watatu wanatazama tarakilishi iliyo nyeusi.

Mazingira yanayovutia na kupendeza huku miti ya minazi iliyosheheni rangi ya kijani kibichi. Nyumba iliyopakwa rangi nyeupe na mlango, juu yake kumewekwa makuti.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maboti mawili kwa umbali yanayoelea juu ya maji. Ufuoni upo mchanga na takataka, miti ya kijani kibichi, boti lililoegeshwa.

Wakati wa mchana ambapo mwanamke aliyevalia kofia kwenye kichwa chake na mkoba kwenye uti wa mgongo amepanda kwenye pikipiki huku msikiti mkubwa uliopambwa vizuri umepakwa rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari maji yamekauka na maboti yameegeshwa juu ya mchanga ufuoni zipo takataka nyingi zilizoletwa na maji.

Kwenye chumba cha kiserikali wamo wafanyikazi waliovalia sare za kufanana, wengine wamesimama, ikiwemo waliokaa wanaotumia tarakilishi.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji ya rangi ya samawati yaliyo na utulivu. Juu yake ikiwa ni boti inaelea na angani ni jua ambalo linachomoza na mawingu ya rangi ya jivu.

Kwenye sakafu uwanjani iliojengwa kutumia magalana ipo minazi miwili iliokaribiana na minguo ya rangi nyeupe inaonekana kupita juu yake.

Kwenye mazingira ya bahari, upo mchanga ufuoni na mti ulioonyesha mizizi. Kibanda kimejengwa kutumia paa la makuti.

Kwenye mazingira ya bahari kwa mbali ni maji yaliyo na rangi ya samawati. Ufuoni upo mchanga mwingi juu angani ikiwa ni mawingu ya rangi ya kijivu na meupe.

Zipo bendera nne za Kenya na watu watatu wakiwa wamesimama. Mmoja wao katikati akiwa ni Martha Koome. Ameshikilia Bibilia mkono wa kulia na anaongea kwenye kipaza sauti.

Kwenye mazingira ya bahari, upo mchanga wa ufuoni na vibanda vilivyojengwa kwa muundo wa mwavuli, chini yake ni vitanda vya kupumzikia na meza.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji na boti linaelea juu yake. Angani ni mawingu yaliyo meupe. Ufuoni upo mchanga mwingi na miti iliyofungwa kamba inaonekana.

Kioo cha gari kinaonyesha mtu akiwa ndani ya amejifunga mkanda. Mbele yake ni ukuta uliojengwa na miti ya mikoko. Vipo vivuli vilivyojengwa kwa kutumia makuti na nyumba iliyo na bati la rangi ya zambarao.

Kwenye mazingira ya ofisi, wanaume wawili wakiwa wameketi pia wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye viti, huku tarakilishi mbili zikiwa zimewekwa kwenye meza zao.

Kwenye jumba la makavazi lililopakwa rangi nyeupe limepitia na imezungukwa na miti iliyosheheni rangi ya kijani kibichi na huku kukiwa na bango linalosomeka, National Museum of Kenya, Lamu.

Mazingira yanavutia na kupendeza huku rangi zilizo katika rangi ya kijani zikiwa zimetandwa vizuri. Nyumba zilizojengwa kwa kutumia makuti pia kuna minazi mirefu iliyozunguka.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni upo mchanga mwingi na takataka juu yake. Kando kabisa ni vibanda vilivyo na muundo wa mwavuli, vimejengwa kwa paa la makuti na minazi mingi.

Kupitia kwenye kioo, upo uwanja uliojengwa na kabros vigari viwili vipo na mzee akiwa amesimama kwenye kimoja karibu na ndege. Watu watatu wamevalia kiakisi wanatembea kuelekea kwenye maeneo ya ndege.

Kwenye barabara ya reli, ipitayo ni SGR ikiwa na madirisha mengi na rangi tofauti. Iliyokolezwa ni ya katikati ikiwa ni nyeupe. Juu ikiwa ni ya rangi ya chungwa.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya anayeitwa Martha Koome amevalia miwani kwenye macho ya uso wake na ngazi ya rangi nyekundu amesimama mbele ya watu waliovaa mavazi ya kitofauti tayari kuwahutubia.

Kwenye mazingira ya bahari upo mchanga ufuoni na nyayo zinaonekana za watu waliopita, mbele yake ni nyumba iliyojengwa na kuwekwa paa la makuti.

Kwenye uwanja ipo ndege kubwa inayoangalia mbele na mtu mmoja akiwa amevalia tisheti ya rangi nyeupe na suruali nyeusi anatembea kuielekea mahali ilipo.

Kwenye mazingira yenye maji mengi lipo boti lililoandikwa, Lamu Uber inaelea juu ya maji ndani yake ikiwa ni mtu aliyevalia tshati ya rangi ya samawati.

Raisi wa tano mheshimiwa William Samoei Ruto akiwa amevalia suti nyeusi, anahutubia kutumia kipasa sauti huku mkono wake ukiwa kwenye kitabu kilicho shikiliwa na mama mmoja mrembo.

Kwenye jumba kubwa ambalo ni dhehebu la kuabudia la wakatholiki hasa, vipo viti vilivyotengenezwa na mbao na mama mmoja yuko kwa kibarabara kuelekea mbele.

Mbele ni raisi wanne wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta, akiwa na mwanamume aliyevaliwa mavazi meupe na suruali nyeusi; ameshikilia mkono wake wakitembea kuelekea mbele.

Kioo cha upande wa kushoto wa gari, kinaonyesha mtu aliyejifunga ukanda ndani na pikipiki ziko kando yake ikiwemo watu wawili. mmoja amekaa mwingine ameshikilia usukani wa Bajaj.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji ya rangi ya samawati yaliyo na utulivu juu yake ikiwa ni boti linaelea na angani ni jua ambalo linachomoza na mawingu ya rangi ya jivu.

Kwenye bustani imevutia na kupendeza zaidi huku nyasi zikiwa zimekatwa vizuri. Miti ya minazi iliyo rangi ya kijani inaonekana. kando yake kuko kuna nyumba iliyowekwa paa la makuti pia imepakwa rangi nyeupe.

Wanaume kumi waliovalia sare za kufanana mbele zikiwa zimeandikwa Kenya 4, ni wachezaji, na nyuma yao ni televisheni iliyoandikwa, Kenya na bendera kando.

Chumba kilicho na mlango uliopakwa rangi nyekundu. Wapo wafanyakazi wa kiserikali, baadhi yao wamevalia sare za kufanana. Wengine wakiwa wamekaa, wanatumia tarakilishi.

Mchanga mzuri unaopendeza huku takataka nyeusi zikiwa zimemea juu yake, kando yake kuna miti iliyosheheni rangi ya kijani iliyozunguka nyumba moja imejengwa kutumia miti ikiwa imeekwa paa la makuti.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya, Martha Koome ameketi kwenye kiti kilichotengenezwa na mbao na kupakwa rangi nyekundu huku kando yake kukiwa na kiyoyozi.

Kupitia kwenye kioo ni uwanja wa ndege na ndege ipo iliyo na rangi nyeupe, nyuma ikiwa nyekundu. Gari limesimama, ndani yake ikiwa na mtu anapeleka na mwingine akiwa amesimama mbele yake amevalia kiakisi.

Kwenye kusanyiko la watu wengi waliosujudu wakiwa wengi, wamevaa mavazi ya rangi nyeupe wako na walahi vichwani mwao ni wasilamu.

Mawingu meupe yametanda kwenye anga iliyo ya rangi ya samawati huku miti iliyosheheni rangi ya kijani na minazi imizunguka mahali hapa, madau mawili yaliyoandikwa, Maradona na Holiday yamesimama kwenye maji.

Kwenye mazingira ya bahari. Ufuoni amesimama mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya kitamaduni ya kimasai, ameweka kichwani mwake la rangi nyekundu na kando yake ikiwa ni nyumba iliyoekezwa kwa paa la makuti.

Kwenye anga iliyotanda rangi ya samawati, mawingu meupe yanaonekana. Huku watu waliosimama kwenye nyumba iliyojengwa kwa madirisha ya vioo. Pia kuna maandishi yaliyosomeka, Enter his Gates with Thanksgiving.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni upo mchanga mwingi na uchafu kiasi unaoletwa na maji kutoka baharini, zipo vibanda vilivyojengwa kwa muundo wa mwavuli na kuekezwa paa la makuti.

Wanaume watano waliovalia kofia za rangi nyekundu juu ya vichwa vyao na shati za mikono mifupi ya rangi nyeusi wakiwa wameketi chini na kupiga ngoma.

Kwenye barabara ni gari yenye miguu mingi ndefu ikiwa imebeba Katapila na mbele yake ni mjengo ambao haujamalizwa kujengwa na mti wa mnazi unaonekana kwa mbali.

Kwenye mazingira ya bahari. Ufuoni upo mchanga mwingi na kando yake ikiwa ni miti kadhaa iitwayo minazi na mingine iko na madafu juu yake.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni upo mchanga mwingi na watu wawili kando yake kabisa, ni miti ya minazi na vibanda vilivyojengwa kwa paa la makuti.

Kupitia kwenye kioo cha gari, mawingu meupe yametanda kwenye anga iliyo rangi ya samawati huku tuktuk ikiwa imesimama na gari nyeupe ikiionekana kwa mbali. Miti mirefu iliyo rangi ya kijani imesimama kando mwa barabara.

Kwenye jiwe ukutani umebandikwa maelezo yaliyo na lugha mbili tofauti, ya chini ikiwa ni kama yafutavyo, Embedded in coral stone is this year 1700 page of Holy Quran from Sura Baqarah.

Ndani ya jumba, ni wazee watatu. Wawili wakiwa wamevalia kanzu nyeupe na vichwani walai. Kando yao, ni majeneza na ushanga mkubwa ulio juu ya nguo iliyo na rangi ya kijani.

Kwenye mazingira ya baharini, mwanaume mmoja anaishikilia simu akiwa amevalia shati ya mikono mifupi nyeupe na kaptura ndogo nyeusi. Anaonekana kwa mbali huku kwenye mchanga wa bahari mawingu yako kwenye anga nyeupe.

Kwenye uwanja kubwa na ndege mbilii mojawapo ikiwa imeandikwa, Air Corsic, juu angani ni mawingu yaliyotanda ikiwa jua linazama lililoonyesha rangi ya manjano.

Kwenye kusanyiko la watu wengi, wanaume kwa wanawake, wanaoshangilia. Mmoja akiwa amejifunga bendera ya Kenya iliyo na rangi zifuatazo nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Kupitia kwenye kioo ni uwanja wa ndege na ndege moja inaonekana iliyochora kivuli chini yake na kando kabisa ni miti iliyo na rangi ya kijani.

Kwenye uwanja ulio na nyasi za rangi ya kijani kibichi, wapo wachezaji kumi na moja ikiwepo mlinda lango wamevalia sare za kufanana isipokuwa mlinda lango.

Watu watatu wawili wakiwa wanawake na mmoja mwanaume nyuma yao ni bendera za Kenya zilizo na rangi nne kama nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe.

Kupitia dirishani kwenye kioo, upo uwanja na mbele yake ni ndege iliyo na rangi nyeupe mbele, nyuma ikiwa ni rangi nyekundu na madoadoa, nyasi zilizo na rangi ya kijani na miti kando yake inaonekana.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi ya rangi ya samawati na feri mbili zinaonekana kubeba watu na magari ndani yake kwa ajiri ya kuvuka.

Mikono miwili iliolazwa kwenye meza ya zambarau ni ya mwanamke aliyechorwa maua kutumia henna. Kuchani mwake pia amepakwa rangi inayopendeza ikiwa ni tofauti kwenye mikono yote miwili.

Kwenye anga iliyo katika rangi ya samawati, mawingu meupe yametanda, huku kwenye maji ya baharini kukiwa kuna chombo kikubwa cha usafiri kinachoitwa feri, kimebeba watu na magari kuwavukisha toka ng'ambo moja hadi nyengine.

Kwenye anga iliyo sheheni rangi ya samawati kuna mawingu madogo yaliyo ya rangi nyeupe yakiwa yanaonekana kwa mbali, majumba yamezungukwa na miti katika rangi ya kijani huku majani yakiwa yamesimama kati ya barabara.

Kwenye mazingira ya baharini, maji yanaonekana yakiwa yametulia huku watu wachache wakiwa wanatembea ndani yake. Kuna boti linaloonekana kwa mbali zaidi, kwenye mchanga kukiwa kuna goli lililosimamishwa.

Kwenye kioo, ndege yenye bawa mbili, likiwa na madirisha mengi tena na imepakwa rangi nyeupe. Inaonekana kwa mbali huku mwanamke mmoja anaonekana akiwa amesimama mbele yake, mwanaume pia akiwa anatembea.

Sebuleni ya nyumba kubwa ilipambwa na kupendeza vizuri, ukutani kumepakwa rangi nyeupe na nyeusi huku ikikua saa imetundikwa juu yake. Pia kuna viti vilivyotengenezwa kwa mbao vimepangwa vizuri.

Kwenye duka la mziki zipo bidhaa za kuchezea mziki zinazouzwa kama Ngoma, kinanda, keyboard .

Kwenye mazingira ya bahari, ipo meli inayoelea kwenye maji na juu angani ikiwa ni mawingu ya rangi ya kijivu na mbingu imetanda usamawati.

Kwenye maandhari ya bahari juu ya maji yapo maboti kadhaa na watu wawili wakiwa kwenye ufuo mmoja ameinama na ufuoni zipo takataka zilizoletwa na maji.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni iliyopo mtu aliyevalia tshati ya rangi ya samawati na kaptura anakimbia mbio, kando kabisa ni miti ya minazi.

Kwenye kusanyiko la watu walioinua mikono wakiwa wamevalia tisheti nyeusi kwa nyeupe, mwengine mmoja akiwa na ya kijivu wako wameshikilia bendera ya Kenya.